Ni soko la matunda, kuna rundo la matunda mbalimbali kama vile maembe, machungwa na labda nyanya. Pia kuna migomba iliyojaa ndizi, watu kadhaa wanaonekana ndani ya soko, wengine wakiwa wateja, wengine wakiwa wachuuzi.

Tunaona kuna mtu ambaye ameshikilia pesa, noti za Kenya za elfu moja, huku akizipanga kwa utaratibu kwa mikono yake. Tunaona pia meza ya mbao.

Ni rundo la mboga na matunda mbalimbali ya kiuzwa. Mbele kabisa kuna kundi kubwa la radishi zenye rangi nyekundu nyangavu. Nyuma yao kuna mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi kama vile broccoli, lettuce , na pengine kiasi cha mimea mingine ya kijani.

Magari manne yaliyo simama kwenye eneo la wazi lenye jahazi la miti kwanye nyumba . Magari mawali yakiwa mbele yanaonekana wazi . Moja likiwa jeusi na lingine buluu. magari yanaonekana kwa sehemu ya maegesho za wazi.

Kuna safu ya magari yaliyopangwa vizuri iangalie pande moja, magari haya yanaonekana kuwa mpya na ya kisasa. Yakiwa na rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi na rangi zingine zilizoonekana vizuri.

Kuna kiasi kikubwa za noti ya shilingi ya kenya, zikiwa zimeshikwa mkononi, noti hizi zina dhamana mbalimbali ikiwemo shilingi elfu moja.

Hili ni noti za Kenya za elfu moja ambazo ziko na thamana kubwa sana. Iko na nembo ya Kenya na zinaonekana kuwa mpya zikiwa zimehesabiwa na kuwekwa kwenye uso ya mbao

Umati wa watu mkubwa wakiwa wamekusanyika katika eneo kubwa la wazi ambayo inaonekana kama soko ama mkusanyiko wa hadhara. Watu wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa.

Magari yameegeshwa kwa utaratibu fulani. Kuna gari za colour tofautitofauti. Kuna ya nyeupe, kuna nyeusi zikiwa na taa nyekundu.

Hili ni eneo ambalo liko wazi. Inaonekana kuwa magari yameegeshwa hapa. Mahali ya magari ambayo yameegeshwa ni nyeupe, nyeusi na nyuma kuna bustani.

Ni soko ya kuuza bidhaa mbalimbali huku githu, watu wanaonekana kuwa wameweka kwa biashara yao mwavuli wakiwa wanauza matunda aina ya nyanya, tikiti maji, parachichi, maembe na ...

Lori ambayo inabeba magari mpya kutoka sehemu moja mpaka nyingine ,hizi gari zinaonekana kuwa ni za kifahali na ni za colour tofauti tofauti ikiwemo ya nyeupe, nyeusi.

Ni sehemu ya duka au biashara ambayo ina mashine kadhaa za kuuza bidhaa kiotomatiki kwa mabango ATM's . Kuna mwanamuke amesimama karibu na mashine hizo. Mashine moja imebandikwa Tassmatt Milk ATM na ina picha za ng'ombe na maziwa ikionyesha kuwa inauza maziwa.

Hizi ni sarafu za nchini Kenya . Miongoni ya hizi sarafu kuna shilingi ishirini, zingine ni za shilingi kumi na zingine ni za shilingi tano. Ziko na dhamana.

Hili ni eneo wazi ambapo tunaona magari ya kifahari yameegeshwa hapa. Nyuma ya hizi magari kuna bustani na mti inakaa kichaka huku kuna watu wanaonekana kuwa wanazungumza.

Hili ni eneo la wazi ambapo tunaona magari yameegeshwa. Inaonekana kwamba watu wameegesha kwa ajili ya sherehe au tukio fulani. Baadhi ya haya magari, kuna magari ya rangi ya nyeusi, nyeupe na nyeusi. Baadhi kuna watu ambao wameegemea kwa hayo magari huku wengine wakiwa wamekaa chini.

Hili ni jengo ya biashara, juu ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi Mount Kenya Milk Depot, maduka yenye yamepambwa kwa mabango na matangazo ya bidhaa ya maziwa kuashiria kuwa ni sehemu ya kuuza maziwa au bidhaa za maziwa.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama na kuangalia karatasi au nyaraka. Wote wawili wamevaa suti za biashara kwa sheria ya mazingira ya kitaalamu. Mwanamume upande wa kushoto anatabasamu na anaonekana kumwelekeza mwanamke kitu kwenye karatasi wanayoishikilia.

Hili ni chumba cha kuuza maziwa. Tunaona maziwa ambayo yamepangwa kwa utaratibu kwa safu mingi. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wamama wako ndani ya hili duka wakiona vile maziwa yamepangwa.

Kuna watu watatu wazima, wawili wanaume na mwanamke mmoja wamesimama ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa eneo la maonyesho au duka la magari, kwa kuwa kuna gari jipya linaloonekana nyuma yao upande wa kulia.

Hii ni familia ambayo wanatabasamu wakiwa ndani ya chumba chao ju ya baba akona nembo ambayo imeandikwa protect your family today with CIC family medisure

Kuna mkusanyiko mingi ya nyanya zilizopangua kwenye masanduku, au kwenye sehemu za kuuzia. Kuna masanduku mingi yamejaa sehemu kubwa yakiwa yamejaa nyanya zilizoiva. Upande wa kulia kuna mmoja alifanya kazi la nyanya hizo labda akizipanga akizipakia au akiziuza.

Ni jengo la kibiashara au duka lenye nembo la mpesa ikiwa imefunguliwa mlango yake ikiwa na rangi ya kijani kibichi huku kuna bidhaa mbalimbali vikiwemo mitungi, ndoo ndani.

Nguo Hizi zimepakiwa kwa Fujo ukionekana kama zimetupwa tayari kuvuliwa, Kuna nguo za rangi na nyeusi nyeupe na kalaa wino, inaonekana kama ni sehemu ya duka ya mitumba.

Hapa ni kibanda ambapo tunapata matunda aina mbalimbali yanauzwa, ikiwemo machungwa, maembe, ndizi ambazo zimeiva na zenye hazijaiva, parachichi na karatasi ya kuzifungia haya matunda.

Kuna mkono ya mtu ambayo ameshika na kukaba noti za pesa ambazo zinaonekana kuwa shilingi za Kenya kutokana na muundo na rangi zake .pia Kuna sarafu zilizo pagwa pembeni .

Noti ya shilingi elfu Moja ya Kenya. Upande Wa juu wanoti Kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta , rais Wa kwanza Wa Kenya na nebo ya bengi kuu ya Kenya pia kuna alama za Siri za noti ,na alama zingine za usalama. (Side) Ya chini ya noti Ina picha kundu la picha sifa maarufu kwenye noti za Kenya.

Ni aina mbalimbali ya viatu vya plastiki ambavyo vimetapakaa kwa uso fulani, ya rangi mbalimbali zikiwemo ya buluu, za kahawia, za njano, za buluu iliyokolezwa na nyekundu.

Tangazo kutoka kwa jubilee . Linatangaza bima la afya na uzazi . Bima hilo Lina kichwa cha abari kinachosomeka ( quality hospital government s availability) bima ya hospitali yakiri huwezo Wa kumudu.

Ni mkusanyiko mkubwa wa vikapu vidogo vinavyotengenezwa kutoka nyuzi za mimea. Vikapu hivyo vina rangi mbalimbali vikijumuisha nyekundu, kahawia, kijani na nyeupe. Zimepangwa kwa karibu zikionyesha aina mbalimbali za ufundi na rangi. Vikapu hivyo vinaweza kutumika kama mapambo, vyombo vya kuhifadhi au vitu vidogo.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa nje ya jumba fulani. Gari nyeupe, magurudumu meupe, sahani ya namba yake ya KDK.

Kuna mikono miwili, mmoja imeshika pesa noti za Kenya elfu moja mkono ingine inajaribu kushika io fedha yenye iko kwa mikono nyingine. Mtu mmoja amevaa shati yenye mikono mirefu.

Tangazo hili ni tangazo ambalo linaonyesha pikipiki mweusi, kadi ya pima bei ya pima mwaka moja na elfu nne miezi sita elfu mbili mia tano, na nambari ya mawasiliano.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Upande wa mbele kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya huku nyuma kukiwa na picha ya tembo. Noti hii ina namba elfu moja kuashiria thamani yake na unaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni duka la kuuza magari ya kifahari. Magari haya ni vya aina mbalimbali vikiwemo vya rangi aina ya nyeupe mengine ni rangi ya chungwa .Sakafu iko na michirizi ya njano na kijani kibichi.

Matunda yaliyopangwa kwa kuuzwa. Juu kabisa kuna rundo la ndizi zilizooiva zenye rangi ya njano zikiwa zikining'inia. Chini yake kuna matunda mengine kama mananasi, maembe, machungwa na viazi vikuu yakiwa yamepangwa kwenye masanduku au kwenye rafu. Baadhi ya masanduku ya plastiki na mbao yanaonekana yame wekwa chini.

Hili ni jumba la kuuza magari. Kuna magari aina mbali mbali za kifahari ambayo yameegeshwa kwa chumba hili. Baadhi ya gari hizo kuna magari ya rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi.

Ninaona ndizi mbichi zilizokomaa zikiwa ndani ya ndoo, nyuma ya ndizi hizo kuna vitu zingine zilizoning'inia na bidhaa zingine zilizowekwa vizuri ikionyesha mazingira ya soko au duka, pia kuna vitunguu.

Kundi la watu watano wamesimama nje ya jengo lenye biashara linaloitwa destiny dairies, kama inavyoonekana kwenye ishara iliyo juu ya mlango. Watu hawa wanaonekana wakiongea au wakisubiri kitu, mlango wa jengo umefungwa na una rangi ya kijani kibichi.

Gari jeupe la kifahari likiwa limeegeshwa. Gari lina magurudumu makubwa linaloonekana kuwa katika hali nzuri. Kwenye sahani ya namba kuna maandishi Rawa Auto likionyesha labda ni jina la kampuni ya muuzaji wa magari.

Hii ni eneo ya biashara ambapo tunaona kuna jokofu, nje kuna baadhi ya viazi inayouzwa, huku kuna nembo ambayo imebandikwa kwa milango kwa jina la Mpesa.

Ni katikati ya soko ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa huku wauzaji wakiwa wamekaa nje ya biashara yao kwenye viti vya rangi ya nyekundu, huku kuna vingine vya plastiki ya bluu, huku kuna watu wanatembea katika hii.

Hili nii tangazo la bima ya magari ambayo inaitwa Let's Go . Magari yanaonekana kwa kioo cha gari zikiwa zimepanga laini kwa barabara. Tangazo hili zina vitu ambayo imeandikwa kwa lugha ya kingereza kama wheeler, legendary, easy access .

Ni fomu ya kiteknolojia au kielektroniki ya waraka. Kwenye kichwa( taxpayers information) ya walipa ushuru . Fomu hiyo Ina sehemu mbalimbali za kujaza taharifa kama vile jina la mlipa hushuru , anwani ya ofisi , barua pepe , n(number) ya simu

Magari haya yamepangika katika utaratibu fulani kuanzia mbele na kuendelea nyuma. Ni magari ya rangi ya nyeupe na nyeusi zikiwa safi. Inawezekana kua ziko kwa jumba la kuuza magari ama kwa jamu.

Huu ni gari ambayo imeegeshwa kando na kuna mtu anashika hili gari, huyu mtu ako na suti ya nyeusi na shati nyeupe.

Hii ni duka ya kuuza bidhaa kama vile mchele, unga, soda na bado kuna huduma za Mpesa. Jengo hili liko na rangi ya buluu.

Noti za pesa za Kenya, haswa noti za elfu Moja, noti hii imepangwa kwa namna inayoonekana kama imehesabiwa au iko tayari kutumika, rangi ya zambarau ya noti za elfu moja inaokekana wazi

Kuna bango la matangazo ya bidhaa ya Jubilee inayoitwa Coverbora Medical Cover. Bango hili lina picha ya mwanamke akitabasamu na linatangaza bima la matibabu lenye bei nafuu kuanzia mia tano kwa mwezi. Maelekezo ya jinsi ya kujiunga kwa huduma ujumbe mfupi CoverBora.

Hii ni kibanda ama duka la kuuza samaki ambayo tayari imepikwa kwa mafuta. Mwanabiashara mmoja anaonekana kuwa anapokea pesa, amepokea pesa ya bidhaa zake ambazo ameuza.

Ni jumba moja ambayo gari nyeusi imeegeshwa ndani, juu ya jumba hili kuna taa ambayo zinawaka kwa kasi sana, gari hili liko na sahani ambayo imeandikwa QX80.

Hili ni eneo wazi yenye magari yameegeshwa ama mahali magari yanauzwa. Baadhi ya gari ambayo yanapatikana eneo hili ni gari ya color nyekundu, nyeupe, nyeusi. Gari haya yamepangwa kwa utaratibu fulani.

Mbele ya kibanda iliyojaa bidhaa za sokoni, hasa matunda na mboga, kuna ndizi zinazo ning'inia juu yake na kuna rundo la nyanya nyekundu na karoti linaonekana likiwa ndani ya mifuko zimepangwa vizuri, pembeni kuna mahindi mabichi na pia rundo la viazi,

Hapa ni soko ambapo tunaona wateja na wauzaji wa bidhaa wakiwa wameathiriwa na mvua. Wamama wanauza bidhaa zao kwa mazingira mabovu. Baadhi ya bidhaa ambazo zinazouzwa ni ndizi, machungwa na matunda.

Hapa ni soko la kuuza bidhaa mbalimbali, kuna umati wa watu ambao wengine wengi wananunua huku wengine wakiuza, baadhi ya bidhaa hizi kuna mboga, matunda kama vile nyanya, maembe, ndizi ambazo zimening'iniwa kwa soko ile.

Ndani ya duka la magari likiwa na magari mawili moja jeupe na jingine jekundu yakiwa yameegeshwa kwenye sakafu iliyong'aa. Gari jeupe likiwa upande wa kushoto na gari jekundu liko kulia liko nyuma ya gari jeupe.

Ni rundo la ndizi la kijani na ndizi nyingine zilizo iva kidogo lakini nyekundu. Inaonekana soko la matunda na mboga au duka la vyakula Kuna pia matunda mengine yanaonekana cheni ya ndizi.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga mbali mbali na mikufu. Bidhaa hizo zimetengenezwa kwa kutumia shanga ndogo ndogo, zilizounganishwa kwa ustadi zikionyesha kazi ya mikono. Kuna shanga zenye rangi za kijani kibichi, bluu, kahawia na machungwa.

Ni jengo la kibiashara yenye iko na bango limeandikwa mpesa. Ndani inaonekana kuwa kuna jogoo huu nje kuna baiskeli ambayo imeegeshwa na mkono wa mtu ambayo ameegesha. Mbele kidogo kuna mtu ambaye amekaa chini akisubiri labda huduma.

Ni kiasi kikubwa cha noti za pesa za Kenya zikiwa zimetawanyika juu ya uso fulani, labda meza au kitambaa. Noti zinazoonekana wazi zaidi ni za shilingi elfu moja za Kenya na baadhi ni za mia tano. Pesa hizo zimepangwa kwa namna ya kuvutia macho.

Hapa ni ndani ya soko moja ambapo tunaona kuna watu kadhaa kadhaa wanashiriki katika biashara ya kuuza mboga. Kuna wateja na kuna wauzaji wa mboga. Baadhi ya aina ya mboga tunaona mayai, spinach na sukumawiki.

Hii ni soko ya kuuza matunda aina mbalimbali ,Kuna wauzaji na wanunuzi matunda haya baadhi ya matunda haya kuna ndizi, maembe, mananas.

Lori la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa . Lori hili Lina (treler) maalum yenye viwango viwili au zaidi kwa ajili ya kusafirisha magari. Magari yaliyo bebwa yanaonekana kuwa ya kifahari.

Hii ni chumba cha kuuza nguo za mitumba ,zimepangwa kwa beli ziko tayari kusafirishwa ama kuziuza, kando tunaona kuna rangi tofauti tofauti ikiwemo ya njano, nyekundu na ya kijani.

Hapa ni chumba cha kuegesha magari ama cha kuuza magari . Kuna magari matatu ambayo yanaonekana. Magari yote yanaokena kuwa ya colour moja. Huku sakafu ikionekana kuwa safi.

Hii ni lori ambayo inabeba magari kutoka sehemu moja au jingine. Haya ni magari ya kifahari ambayo yanabebwa kutoka lori hii. Baadhi ya gari kuna gari ya rangi ya nyeusi.

Gari jeupe la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa kwa chumba cha maonyesho. Haya majengo zinaonekana zikiangazia gari. Na kuna madirisha makubwa au kiio kinacho onyesha mazingira ya ndani au nje.

Hapa ni sokoni amabapo tunaona kuna bidhaa kadhaa zinazouzwa aina mbalimbali zikiwemo nanazi ,tikitiki maji, malenge , mahindi mbichi na parachichi.

Hili ni tangazo la bima ya bodaboda, kwa tangazo hili kuna pikipiki Kuna mwenye anaendesha na Kuna mwenye anabebwa wakiwa wote wamevaa helmeti.

Ni kibanda yenye matunda kama vile tikitimaji, parachichi na maembe, kuna karatasi pia ya kupakia bidhaa hizi.

Kitembeni yenye kinachofanana na mkokoteni mdogo chenye mwamvuli mkubwa wa blue na nyeupe juu yake. Inaonekana inatumika kuuza bidhaa. Kitembe hicho kina magurudumu na kinaonekana kuwa kimeegeshwa kando ya barabara au soko huku magari mengine yakionekana kwa umbali.

Kuna mtu ambaye anatembea huku kando yake Kuna viatu imepangwa za kispoti zingine ni za nyekundu, zingine ni za rangi ya kaawia nyingine, ni za rangi ya waridi.